Watumishi wawili wa benki ya "absa" wamesimama mbele ya bango kubwa lenye chapisho la tangazo wakiwa na wateja wao. Wamevaa fulana nyekundu na kushikilia bendera zenye nembo ya benki hiyo ili kutia hamasa katika siku maalumu ya promosheni, kwa ajili ya kutangaza huduma zao pamoja na kuongeza mauzo.

Kwenye jengo kuna ofisi ya benki ya afrika ambayo imewekwa bango lake nje ili watu waone huduma zinazopatikana hapo, kuna sehemu ya kuegeshea magari ambayo wafanyakazi au wateja wanaweza kuitumia, mabenki hurahisisha uwekaji au utunzaji wa fedha ulio na usalama zaidi.

Mtoa huduma wa benki anapokea kiasi cha fedha taslimu za noti kutoka kwa mteja aliyefika kwenye tawi mojawapo ili kuziweka kwenye akaunti yake, kipo kidirisha kidogo ambacho wanakitumia kupitishia mikono yao kwa ajili ya kukabidhiana. Njia ya kutunza fedha kwenye benki ni salama zaidi.

Magari mazuri matatu, yamewekwa kwenye chumba cha kuonyeshea ili wateja waweze kufika na kununua. Ni meusi na ya kifahari ambayo hata gharama yake pia ni kubwa, nyuma yake kuna watu waliokaa wakiendelea na shughuli za hapo, pamoja na picha za ukutani zinazoonyesha magari mengine.

Magari yanauzwa ndani ya jengo kubwa lenye chumba kilichotumika kuyaweka, yapo yenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Wateja wanaweza kufika mahali hapo na kuona kwa urahisi ili waweze kuchagua aina ya gari wanalolitaka.

Jokofu maalumu mfano wa mashine za kisasa inayotumika kutunzia na kuuzia maziwa, imesimamishwa katika eneo la ndani ya chumba. Ina rangi za bluu na nyeupe, na amechorwa ng’ombe anae kula majani, kuna sehemu ya kutolea maziwa na ya kufanyia malipo.

Duka lililojikita katka kuuzaji wa maziwa limepakwa rangi nyeupe ukutani na mlangoni na amechorwa ngombe pamoja na vyombo vya kuhifadhia maziwa, kuna maandishi ya bluu yanayoeleza juu ya kinachopatikana hapo na wako wamama watatu kwa ndani, ambao ni wateja waliofika kufanya manunuzi wanahudumiwa na mwanaume anauza bidhaa hiyo .

Majokofu mapya mawili ya kisasa yenye mashine za kufanyia malipo na kutumia kuuzia maziwa, yamesimamishwa ndani ya chumba. Wateja wa kubwa wa vifaa hivi ni wafanyabiashara wa bidhaa za maziwa ambao huweza kuzitumia bila kuwa na ufuatiliaji wa karibu ambapo mnunuaji hulipia na kupata bidhaa yake papo hapo.

Mwanamama mmoja ambaye amevaa fulana nyeupe na sketi nyeusi, amesimama nje ya duka linalouza maziwa akiwa ameshika begi na kuangalia pembeni. Mlango wenye rangi ya bluu umefunguliwa, na ndani yake kuna muuzaji wa bidhaa hiyo akiwa anapima na kuweka kwenye chupa.

Chumba kikubwa kinatumika na wafanyabiashara kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ndani yake kuna masofa yenye rangi ya kijivu, meza za mbao pamoja na vitanda, ukutani zipo picha zinazotumika kama mapambo na zuria lililotandikwa chini.

Viti nane ma meza yake; vyote vikiwa vimetengenezwa kwa mbao. Vimenakshiwa na kuwekwa mahali ambapo vitaonekana kirahisi na wateja. Zipo nyasi chini na nyumba yenye rangi nyeupe ambayo ina madirisha ya vioo pembeni.

Viti na meza ambavyo hutumika kwa kulia chakula vimetengenezwa, vikiwa ni vya aina mbalimbali kulingana na matakwa ya wateja. Bidhaa hizo za samani zimewekwa kwenye eneo lawazi, linaloruhusu zionekane, ili wateja wachague na kisha wanunue.

Viti virefu naa vyeusi vinauzwa vikiwa vimewekwa kwenye chumba kizuri. Vinamatairi kwa chini yanayomuwezesha mkaaji kuwaza kutoka eneo moja mpaka lingine au kuzunguka pande zote. Pia iko meza ya mbao ilitengenezwa kisasa vyote vikiwa ni bidhaa zinazofaa zaidi kwa matumizi ya ofisini.

Samani za majumbani ikiwemo kabati, makochi na meza imewekwa nje kwenye eneo la wazi, ambalo nyuma yake kuna jengo la mabati. Mbao, magodoro pamoja na vitaambaa ni vifaa ambavyo vimetumika kuvitengenezea. Vimepangwa hapo kwaajili ya kuviuza ili wateja waweze kuviona.

Vitanda vizuri vyeupe na vya kisasa vilivyo tengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu vimepangwa nje ambapo panaonekana, kitanda kimojawapo kimewekwa godoro juu yake huku kukiwa na droo pembeni zilizo funguliwa ili kuonyesha mtindo wake, nyuma yake kuna nembo ya kampuni inayojihusisha na kuziuza.

Fundi seremala ambae ni mzee, yupo katika eneo lake dogo analolitumia kufanya kazi. Anatengeneza bidhaa mbalimbali za samani kwa ajili ya kuuza ili apate fedha. Nyuma yake kuna watu watatu, ambao wawili wao ni wateja na mmoja ni msaidizi wa babu anayeranda mbao.

Seti mbili za makochi ambazo zote zina rangi ya bluu, zimepangwa nje ya nyumba yenye milango miwili na madirisha. Sofa hizi zina mito midogo inayoongeza nakshi na pia zipo meza, vistuli, rafu na kijikabati kidogo. Samani hizi zinauzwa huku muuzaji mwanaume akiwa amekaa nyuma yake, akizungumza na simu.

Duka kubwa na la kisasa linalouza samani za majumbani, limejengwa kwa vioo na kufunguliwa ili iwe rahisi kwa wateja kuona na kuingia kufanya manunuzi, yapo makochi mengi, meza za sebuleni na kabati ndogo, vilevile kuna picha za ukutani kubwa kwa ndogo zilizowekwa ili kuzidi kupapendezesha, mlangoni pamewekwa matangazo yahusuyo mauzo pamoja na ujumbe juu usemao 'hapa ni nyumbani'.

Masofa yaliyo na mito midogo yenye rangi za njano, nyekundu, na machungwa yame pangwa kuonesha seti yake moja iliyo kamilika, iko meza inayo ambatanishwa nayo inayowekwa sebuleni katika nyumba za watu au ma ofisini. Samani hizi zinauzwa ili wateja wafike hapo na kununua.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye kaunta ya hoteli akimskiliza mhudumu mwanamke aliepo kumhudumia. Juu kuna kibao kilichoandikwa mapokezi na pembeni kuna nguzo kubwa nyeupe. Vilevile kuna ua lililopandwa kwenye chungu kizuri lililowekwa ili kupendezesha eneo hilo.

Katika eneo la mapokezi ndani ya hoteli ya kisasa kuna vitu mbalimbali vinavyovutia. Kuna mahali pa kupumzikia au kusubiria, ambapo makochi na meza zenye maua vimewekwa huku chini pakitandikwa zulia zuri. Pembeni kuna kaunta ambayo wahudumu huitumia kukaa wakingoja wateja na shelfu lenye vipeperushi. Yako mapambo ikiwemo picha za ukutani na vinyago vya kiasili, vyote hivi kwa ajili ya kumfanya kila anayefika hapo aliwazike na kupapenda.

Wateja wawili wanawake wamesimama kwenye moja ya meza wakinunua vioungo vya kupikia ikiwemo: nyanya, karoti na pilipili hoho. Pembeni yao pia kuna wauzaji wengine wanaouza: nyanya chungu, mboga za majani na vitu vinginevyo; wameweka miavuli kwa ajili ya kujikinga na adha ya mvua au jua kali.

Sokoni kuna mazao ya aina mbalimbali ambayo wafanyabiashara wanayauza. Yapo maembe madogo, ndizi mbichi, maboga, nyanya na kadhalika. Wauzaji wamejikinga na jua kali kwa kutumia miamvuli yenye rangi ya bluu na wateja wanaendelea kupitapita huku wengine wakifanya manunuzi.

Mwanamke amekaa kwenye sehemu anayoitumia kuuzia bidhaa akizipatia kwenye chifu kidogo anauza pilipili hoho maharage mboga za majani pamoja na nyanya yake kuna watu wengine ambao nao wamefika sokoni hapo kwa ajili ya kufanya biashara au kwa manunuzi.

Sehemu ambayo wafanyabiashara huuza nyanya, imetengwa na kuwekwa pembezoni mwa soko. Wanawake wamejipanga wakiendelea kuuza kwa wateja, huku wakiwa wamezipanga bidhaa zao kwenye makopo au visado vya ukubwa tofautitofauti kulingana na mahitaji ya wanunuzi. Baba mmoja aliyeshika mfuko mweupe, amesimama mbele ya meza mojawapo akinunua nyanya hizo.

Wakala anaehusika na maswala ya kifedha kupitia mitandao ya simu amefungua duka lake ambalo lina rangi ya kijani huku mlangoni kukiwa na maandishi meupe yaliyoandikwa m-pesa wapo wateja ambao wamefika kwaajili ya kuhudumiwa na pembeni kwa nje kuna gauni juu, ndoo mbili nyeupe chini na nazi zilizopangwa kwaajili ya kuuzwa.

Katika eneo la maduka mengi na watu wanaopita kwa wingi kunapatikana huduma za kifedha kwa njia ya mitandao ya simu ikiwemo M-pesa. Wateja wanaweza kutuma fedha au kutoa kutoka mitandao mmoja kwenda mwingine, na kufanya miamala ya kibenki iliyounganishwa na simu zao za mkononi kupitia mawakala.

Nyumba kubwa nzuri na ya kisasa imejengwa kwa matumizi ya makazi ya watu iko kwenye eneo utulivu na mazingira yake ni safi na rangi nyeupe huku paa likiwa ni jekundu na ni ya ghorofa moja yaliyopandwa kwa kuzunguka nyumba mfano wa uzio mfupi.

Duka kubwa limesheheni bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kutokana na aina zake. Ipo mikoba juu ya rafu pamoja na nguo za kike na za kiume. Watu wengi wamo ndani wakichagua wanachohitaji. Sehemu kama hizi hupendelewa sana na wateja kwa kuwa wanaweza kupata vitu vingi kwa wakati mmoja.

Wateja wamefika dukani kuangalia bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Katika chumba kimojawapo kuna samani za majumbani ambazo zinapatikana. Yako makochi, meza na vistuli, vyote vikiwa na rangi mbalimbali. Pia ukutani kuna mabango na picha za matangazo.

Midoli iliyotengenezwa mfano wa watu imewekwa kwenye duka kubwa na kuvalishwa nguo nadhifu, ili zionekane vizuri na wanunuzi. Imevalishwa suruali za kiume, mashati na mmoja wapo ukiwa na koti zuri. Nyuma yake kuna mavazi mengine yaliyotundikwa na picha za ukutani.

Katika meza ya malipo, mteja ameleta bidhaa zake alizochukua ndani ya duka, ikiwemo soseji na anamkabidhi mhudumu ili ampe fedha zinazogharimu vitu vyote hivyo. Huduma hii hupatikana kwenye maduka makubwa na ya kisasa.

Duka kubwa na la kisasa lina rafu ndefu kubwa. zilizosheheni bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji. Bidhaa nyingi zinazopatikana humo ni zile zinazotoka viwandani ambazo zimesindikwa. Katikati kuna njia inayotumiwa na wateja ili waweze kupita na kuvifikia vitu wanavyovihitaji.

Sehemu mojawapo katika duka kubwa limesheheni vinywaji baridi vya aina mbalimbali zipo soda na sharubati ambazo zimepangiliwa kulingana na ukubwa ujazo au kiwanda kilichozalisha wateja hufika hapo na kuchagua wakiziona kwa urahisi.